Kizingiti kinachoshikilia nyaya ambazo ni za stima na mengine nyaya za telecommunication .Upande wa kushoto kunaonekana nyumba ambayo imezingirwa na ukuta wa mawe na juu yake kuna matenki ya maji. Anga inaonekana ikiwa na mawingu machache.

Sehemu ya usambazaji wa stima ama umeme ukiwa na nyanya nyingi nzitonzito. Sehemu hii iko imegwanywa kwa sehemu tano yote ikiwa na vifaa vya usambazaji wa stima vya kisasa.

Moshi mwingi unaonekana ukitoka sehemu moja ilio tengwa kati kati ya msitu. Miti mingi inaonekana ime zunguka mandhari haya, mandhari haya yanaonekana tulivuu, sehemu hii inaonekana kama factory .

Sehemu ya usambazaji wa umeme, ikiwa na vyuma vingi na mataa kwa umbali. Anga inaonekana ikiwa na mawingu ambayo yamejaa kwenye anga. Sehemu hii pia inaonekana ikiwa na ardhi ya changarawe, na sehemu zingine zikiwa na lami.

Jengo refu lina madirisha makubwa na vioo vya kijani, na upande wa pili kuna bango la manjano limeandikwa To Let . Sehemu ya chini ina maegesho au eneo la wazi, na mbele kuna muundo wa chuma na paa ndogo.

Kituo cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma, waya za umeme na vifaa vya usambazaji wa nguvu. Bango la, Kenya Power, limewekwa pembeni. Eneo limezungushiwa kamba ya usalama na nyuma kuna miti na ukuta ya saruji.

Nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi za umeme na mawasiliano zinachanganyika juu yake, nyingi zikiwa zimezungukwa na waya, na maboksi madogo. Anga lina mawingu kiasi na jengo la rangi ya manjano na maroon linaonekana upande wa kulia chini ya nguzo.

Mbele kuna uwanja wenye majani na vichaka. Katikakati yake kukiwa na mtambo mkubwa wa umeme uliozungushiwa uzio wa waya. Bango limesimama pande zote, kushoto limeandikwa Isinya Sub-Station na nyuma inaonekana nyaya nyingi kubwa za umeme na minara mirefu.

Kituo cha umeme chenye minara na nyaya nyingi za nguvu. Mbele kuna jengo jeupe la ofisi na uzio wa waya wa chuma. Mazingira ni ya wazi, anga ni la kijivu na upande wa kushoto kuna jengo lingine la kijani kibichi.

Kituo kikubwa cha umeme chenye minara mingi ya chuma. Nyaya nene za umeme zimeshikwa juu na uzio mdogo umezunguka eneo lote. Mazingira ni ya jangwa au sehemu kame. Anga ni safi na jua kali linaangaza.

Kituo cha umeme chenye minare na nyaya nyingi za umeme. Vifaa vya kusambaza na kusimamia umeme vikiwa kwenye eneo la wazi chini ya anga la blue Mazingira yanaonekana ni ya nje na kituo hiki ni muhimu kwa usambazaji wa umeme kwenye miji na viwanda.

Wanafunzi wa shule wakiwa kwenye maabara ya kompyuta, wakitumia programu ya masomo inayoonekana kwenye skrini za kompyuta. Wamevaa sare za shule na kuna vitabu na vifaa vya kuandika vilivyomo mezani.

Mto uliochafuliwa na taka, pembeni kunaonekana manyumba ya ghorofa pia pembeni kunaonekana watu wachache na watoto wanaocheza. Maji hayo yanonekana yamechafuliwa sana kiwango cha kugeuza rangi kua nyeusi.

Moshi unaonekana ukitokea sehemu wenye mrundo wa takataka, Watoto wawili waliovalia sare za shule wanapita. Mmoja akiwa amesimama kana kwamba anatazama watoto wanaotoka shuleni. Pembeni watu wengine wanaonekana wakifanya shughuli zao na ngombe wanaonekana pia pembeni mwa hayo taka.

Tasa wawili wakiwa kando ya bwawa au mto wakitazama upande wa maji ambapo wanaakisiwa vizuri kwenye maji hayo. Sehemu waliyopo ina udongo wa kahawia na inaonekana ni mazingira ya asili.

Watu waliovalia sare na wakiwa wanafanya kazi ya kusafisha kana kwamba wanasafisha mto uliochafuliwa na sewage pamoja na taka. Nyuma yao kunaonekana kukiwa na mirundo ya takataka nyingi sana. Watu wenyewe wakiwa wamevalia vyombo kama vile gumboots mwingine akiwa ameinama akishika na mkono.

Mji mkubwa umejengwa kwa nyumba nyingi zilizo karibu. Mto unakatiza katikati ya makazi hayo, na kingo za mto zimejaa taka na udongo. Mazingira yanadhihirisha changamoto za makazi na uchafuzi wa mazingira kwenye miji mikubwa.

Mtoto akiwa amevaa sweta jekundu na sketi ya michirizi, amepiga magoti chini. Anashika mche wa mti na anampa mtu mzima aliyevaa shati la njano na barakoa. Wote wako msituni mahali palipo na majani mengi na watu wengine kwa mbali, wengi wakiwa wamevaa sare za shule.

Eneo la ujenzi au ukarabati wa barabara. Mchimbaji wa rangi ya njano anafanya kazi na watu wamevaa kofia ngumu na mavazi ya kazi wamesimama kwenye mtaro mkubwa wa udongo. Nyuma kuna magari ya huduma na majengo ya kazi.

Chui amelala kwenye majani na nyasi. Mwili wake umelala upande mmoja, huku kichwa kikiwa juu na macho yameelekezwa mbele. Ngozi yake ina mado meusi na rangi ya manjano. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini na kuna kivuli kidogo sehemu anapolala.

Mtu aliyevaa shati ama koti la bluu amesimama kwenye bonde lenye miamba mikubwa. Miti na vichaka vimezunguka na ardhi linaonekana na mkondo mdogo wa maji. Mazingira ni ya asili, pengine eneo la maporomoko au korongo lenye mandhari ya kuvutia na utulivu.

Punda milia wanasimama katikati ya barabara ya vumbi wakizunguka na kuangalia pande tofauti. Mazingira ni ya savana yenye nyasi na vichaka. Anga ni angavu na kuna mandhari ya mbali ya jiji au mlima.

Kundi la watu wa jamii ya kimaasai wamesimama kwa mstari wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni ya rangi mbalimbali. Katikati kuna mwanaume amevaa vazi la nywele kubwa kichwani anaruka juu. Huku wengine wakimtazama na baadhi wakitabasamu.

Wanaume watatu wamevaa mavazi ya kazi na wanavuta mkokoteni mzito uliopakiwa magunia mengi, wakitembea kwenye barabara ya vumbi katikati ya mtaa wa biashara. Pembeni kuna vibanda vya maduka, mabango ya huduma kama pesa na watu wengine wakipita na kusimama karibu na magari yaliyopaki.

Tembo mkubwa amesimama kwenye udongo mwekundu. Anaonekana anachuma na kula matawi ya mmea mrefu karibu yake. Nyuma yake kuna miti mikubwa na watu wachache wamesimama wakitazama tembo huyu kutoka kwa umbali salama.

Mwanamke ameketi chini karibu na moto uliowashwa ardhini akiwa na viungu na sufuria kadhaa anapika, huku pembeni kukiwa na vyombo na ndoo za maji. Banda la miti na matambara linasimama nyuma yake na mbele kuna bwawa la maji lenye rangi ya udongo.

Wanaume watano wakiwa kwa maji au ndani ya mifereji wakivuta nyavu kubwa ya uvuvi pamoja kwa nguvu. Wote wamevaa mavazi ya kawaida na maji yanaonekana ni ya rangi ya tope. Mandhari inaonyesha shughuli ya uvuvi.

Watu wamevaa fulana za rangi ya waridi na machungwa. Wameshikana mikono wakipanda mlima wenye nyasi nyingi na mandhari ya kijani kibichi. Kando kuna watu wengine wakipanda pia, na mbali juu ya mlima kuna minara ya mawasiliano. Anga ni ya mawingu na mazingira yanaonekana safi na ya asili.

Simba jike ameketi kwenye nyasi ndefu, anaangalia upande wa kulia. Nyuma kuna mandhari ya savana yenye milima kwa mbali. Mazingira ni ya asili yanayoonyesha utulivu na urembo wa wanyama pori wa Kenya.

Twiga wawili wanaonekana wakiwa katika mandhari ambayo ni mbuga ya wanyama. Mmoja yuko karibu na mwingine yuko mbali. Nyuma kuna miti, nyuma pia kuna nyumba. Mtu anaonekana akiwa karibu na huyu twiga.

Ndovu mdogo anajipaka mavumbi kwa kutumia mkonga. Anaonekana mwenye furaha na anasimama kwenye udongo mwekundu. Pembeni kuna mtu amevaa koti la kijani. Mazingira ni ya porini au kituo cha kuhifadhi wanyama.

Ndege wawili wenye miguu mirefu ya njano wakisimama kwenye mawe ya majani. Ndege hawa wana madoa meusi na meupe kwenye manyoya yao na macho yao yanaonekana wazi. Mazingira ni ya asili. Kuna vichaka vingi vya kijani na udongo wenye mawe madogo.

Sanamu tatu za shujaa zimewekwa mbele ya jengo la mawe. Kila moja imevalia mavazi tofauti ya kijeshi na ya jadi na zote zimesimama kwa msimamo wa heshima. Moja inashikilia fimbo, nyingine ina sare kamili ya askari na mkoba, na ya tatu ina sare ya kijeshi na vifaa vya vita.

Paa wawili wa mwituni wakiwa katika nyasi ndefu za kijani wakitazama upande wa kamera. Nyuma kuna msitu mnene na miti ya kijani. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini, pengine ni hifadhi ya taifa au eneo asili.

Wanawake wameinama kando ya mto yenye maji ya rangi ya udongo, wakichota maji kwenye madumu ya plastiki ya njano na vyombo vingine. Madumu mengine yamepangwa mbele yao kwenye matope na mazingira yanaonyesha hali ya ukosefu wa maji safi.

Chui mwenye madoa mengi, ameketi chini kwenye majani karibu na maji. Anaonekana akinywa au akitazama kwenye kidimbwi. Nyuma kuna miti wakuangukia na majengo ambayo yanaonekana kwenye eneo lenye uzio.

Sehemu kubwa ya taka ngumu imejaa kwenye mifereji mikubwa. Taka ni pamoja na plastiki, nguo, karatasi na mabaki mengine ya nyumbani. Ardhi inaonekana kavu na milima ya taka imejipanga pande zote mbili za mfereji huku rangi za taka zikitofautiana.

Barabara ya udongo imepita katikati ya msitu wenye miti mizito na majani mengi, mtu mmoja akionekana mbali akitembea au kukimbia barabarani. Mandhari ni tulivu ikiwa na kivuli mingi kutokana na miti. Majani yaliyokauka yakiwa yameanguka chini.

Makaazi ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati, baadhi yakiwa na nguo zimeanikwa juu na watoto wamesimama mbele ya milango. Mbele ya mabanda kuna mteremko yenye nyasi na takataka nyingi zilizotupwa ovyoovyo. Ziazoelekea kwenye mto enye maji machafu.

Mto mchafu wenye maji meusi na taka nyingi pembeni. Vichaka vya kijani vimeota karibu na kingo na kuna daraja lenye zege, linalopitishia magari juu ya mto. Upande wa kulia kuna lori la rangi ya samawati.

Pundamilia mmoja akitembea kwenye savana kavu yenye vichaka na michongamano. Mbele kuna udongo mwekundu wa kawaida wa afrika mashariki. Nyuma kuna mandhari ya wazi na mlima mrefu wenye theluji kileleni.

Twiga amesimama karibu na uzio wa chuma, kichwa chake kikiwa karibu sana na kamera . Anaonekana anaangalia moja kwa moja mbele. Mazingira ni ya porini. Miti na vichaka viko nyuma na anga ni ya mawingu kiasi.

Punda milia mmoja amesimama kwenye majani marefu ya savvanah . Sehemu ya mbele kuna vichaka na nyuma kuna miti na mandhari ya asili. Pundamilia anaonekana anaangalia kamera. Mazingira ni ya porini na hali ya hewa ni nzuri.

Watu wawili wamesimama karibu na maporomoko ya maji mmoja amevaa shati jekundu na mwingine koti la rangi ya kijivu na nyeupe wote wawili wanaonekana kufurahia mandhari na mazingira yanazungukwa na miamba na maji yanayotiririka kwa kasi.

Kifaru mmoja mkubwa mwenye ngozi ya udongo akila majani kwenye nyasi za kijani uwanjani mazingira ni ya porini na kifaru anaonekana mtulivu na yuko peke yake kwenye uwanja huu.

Jengo refu lenye mnara na bendera ya Kenya juu, likiwa na majengo mengine madogo pembeni. Magari yakiwa yameegeshwa na uzio mrefu unaozunguka eneo hili. Eneo hili linaonekana kuwa ni bunge la kitaifa la Kenya.

Kundi la watu waliovaa sare za wanyapori na glovu za buluu wakimshika na kumhudumia kifaru mdogo aliyevalishwa blanketi shingoni mazingira ni ya nje ardhi ni kavu na kuna vifaa vya kupigia picha karibu na tukio.

Picha ya mtoto wa simba akiwa analishwa maziwa kwa chupa na mtu aliyeshika mikononi mwake. Simba anaonekana mdogo na anatazama kamera huku akionekana kutulia na kufurahia maziwa.

Watu watatu wakiwa uwanjani. Wawili wamesimama pembeni wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye manyoya na mapambo meupe na mmoja ameketi katikati akipiga ngoma kubwa. Wote wanaonekana kushiriki kwenye onyesho au sherehe ya kitamaduni.

Pundamilia wawili wakiwa kwenye nyasi za savana na nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji ikiwemo Kenyatta International Conference Centre Nairobi. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyama pori na jiji la kisasa. Hali ya hewa ni ya wazi na anga ni ya bluu.

Nyani watatu wa aina ya baboon wakiwa msituni mmoja akitazama moja kwa moja kwenye kamera na wawili wakiwa karibu wakitazamana mandhari ya nyuma ina miti yenye majani mengi na mwangaza wa asili.

Tumbili mkubwa akiwa ameketi kwenye majani ya kijani akimkumbatia tumbili mdogo mazingira ni ya asili inaonekana ni porini au bustani yenye nyasi nyingi ya kijani kibichi.

Basi lenye nambari KBU, na nyingine ilioko nyuma yake ya buluu, limeegeshwa kwenye maegesho ya basi. Mandhari yanaonekana yakiwa ni ya katikati ya mjini. Watu wanaonekana wakipita, wengine waliovalia sare za buluu, wakiwa wamesimama kando ya haya mabasi, huenda ni madereva.

Mandhari ni ya mjini, inaonekana ikiwa na shughuli mingi. Watu wanaonekana wakipita, wengine wakikuja. Magari yakiwa pia yameegeshwa yakiwa na nembo ya teksi, nyuma yake kuna basi iliyoandikwa Zeyland. Maghorofa mengi pia yanaonekana yakiwa ya rangi ya green ingine ikiwa imeandikwa Applegreen .

Barabara kuu yenye magari mengi, mabasi, magari madogo na pikipiki vikiendelea na shughuli zao. Pembeni kuna watu wanatembea kando ya barabara. Miti mingi na majengo mengi upande wa nyuma.

Mabasi yakiwa yamepangwa kwenye barabara ya mjini, pembeni ya majengo yenye mabango kama nyeri direct na nakuru direct . Watu wachache wanaonekana wakitembea na mandhari inaonyesha pilka pilka za kituo cha magari labda nairobi cbd .

Basi la kisasa ya kampuni ya City Hopper likiwa limeegeshwa, pengine watu wakiingia na wengine wakitoka. Watu wengi wanaonekana wakiwa wanatembea. Mandhari ni ya mjini katikati ya mji.

Basi ya kampuni ya KBS ikiwa limeegeshwa katikati ya mji, kukingojea watu wapande. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama kwenye lango la hiyo basi. Basi lenyewe limeandikwa 50,kumaanisha ni shilingi 50 kwenda pahali palipo andikwa kwenye bango kama Kobil, Pipeline, Tasia na mengine.

Magari mawili ya usafirishaji wa abiria ikiwa imesimama, moja nyekundu ngine ni buluu. Mtu anaonekana akiwa ameshika bango la enabeled lililoandikwa Utawala na Airways yeye akiwa amevalia koti kuonyesha kwamba ni mhudumu wa hayo magari.

Barabara kuu ya mjini magari mengi sana yakipita kwenye upande zote mbili magari ya kibinafsi, magari pia ya usafiri na lori pia nyuma yake kuna footbridge daraja la watu kuvukia ambalo linasaidia kuvuka barabara.

Gari ya usafiri wa umma, ikiwa imeandikwa juu yake kukiwa na bango limeandikwa 2NK Sacco, inayoenda Nakuru direct .Bei ikiwa pia imeandikwa juu yake, ikiwa ni shilingi 500.Gari limeegeshwa kando ya jengo kubwa lililoandikwa Excel Baby Shop.

Bango la kuelekeza wasafiri, ni gari ipi watakayopanda, na hiyo gari inaenda wapi. Bango lenyewe limeandikwa COMMUNITY, KMTC,COPTIC, ADAMS, GREEN HOUSE, WANYEE, SATELITE na KABIRIA.Upande mwingine unaonekana ghorofa, na upande mwingine kwa umbali unaonekana mti.

Gari; basi la usafiri linaonekana likiwa limeegeshwa likingojea watu kupanda. Mtu mmoja aliyevalia suti anaonekana akipita, huku wengine wakipita mbele yake. Gari liko na bango lililoandikwa Kiambu Road, Two Rivers, Ruaka, Joyland, Ndenderu na Karura.

Barabara safi ya mandhari ya mjini pengine ya makaazi ya watu wenye pesa. Watu wachache wanaonekana wakipita na magari mengine yanaonekana kwa umbali yakija, watu wengine wanaonekana wakiwa wameketi chini.

Basi la rangi ya bluu na nyeupe limeegeshwa kando ya barabara ya mjini. Watu kadhaa wanapanda na kushuka na kuna bango la njia nambari arobaini na sita kwenye nguzo karibu na basi. Mazingira ni ya jiji lenye shughuli nyingi mitaa ikiwa na magari.

Barabara ya katikati ya jiji ikiwa na msongamano wa magari; mabasi na matatu. Watu wengi wanatembea pembeni na wengine wamevaa sare za usalama barabarani. Majengo marefu ya biashara yamepangwa pande zote mbili.

Matatu aina ya Nms Shuttle ya rangi ya buluu na manjano imeegeshwa kando ya barabara ya jiji mlango ukiwa wazi na abiria wakipanda na kushuka. Pembeni kuna watu wakiwa na mizigo. Barabara ni yenye shughuli nyingi na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Basi ya rangi la buluu limeegeshwa kando ya barabara ya mjini. Watu wanapita na wengine wanashuka au kupanda. Majengo marefu na miti ya minazi ipo upande wa kushoto. Mazingira ni ya jiji lenye shughuli nyingi na usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye magari mengi. Mabasi na matatu zikiwa zimeegeshwa na zingine zikisafiri. Watu wanatembea pembeni. Majengo marefu ya kibiashara na makazi yako upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna miti na uzio mrefu.

Matatu ya kisasa yenye mchoro wa rangi ya manjano na nyeusi imeandikwa the future is passed ikipita barabarani. Kondakta amesimama mlangoni na mandhari ni ya mjini na magari mengine yanaonekana yakipita upande ule mwingine wa barabara.

Mtaa wa mjini una shuguli nyingi. Watu wamesimama na wanapita karibu na matatu nyeupe. Maduka ya rangi ya machungwa na kijani yakiwa na mabango kama Kiriaini Othaya na Nakonns Sacco. Mazingira yanaonyesha pilkapilka za usafiri wa umma na biashara katikati ya jiji.

Barabara kuu yenye magari na mabasi mengi. Watu wanatembea kando ya barabara na kuna majengo marefu pande zote mbili. Mandhari inaonyesha shuguli nyingi za jiji na anga ni angavu bila mawingu hata moja.

Matatu jeupe lenye maandishi ya Prestige Shuttle likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya mjini. Watu kadhaa wamesimama karibu matatu wengine wamevaa mavazi ya kawaida na mmoja ana koti jekundu. Majengo marefu yenye mabango ya matangazo na biashara mbalimbali yako nyuma ya matatu kuashiria eneo la katikati mwa mji.

Uwanja wa wazi wenye nyasi na udongo. Katikati ya maji, pembeni kuna mabango ya barabarani yenye ishara ya kuvuka barabara. Gari la kijani limepita na kuna watu na magari upande wa kulia. Mandhari inadhihirisha eneo la mjini.

Barabara kubwa yenye magari kama teksi ya rangi ya machungwa na pikipiki. Upande wa kushoto zikiwa daladala zimesimama. Juu kuna daraja la waenda kwa miguu la kijani linalovuka barabara na upande wa kulia kuna uzio wa chuma ukiwaweka watembea kwa miguu salama.

Matatu ya rangi ya samawati na kijivu aina ya metro trans imeegeshwa kwenye kituo cha magari mjini. Mlango uko wazi na abiria wanaingia au kutoka. Pembeni kuna mtu ambaye amevaa sweta mweusi na suruali ya khaki.

Barabara ina magari na matatu. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa mawe. Nyuma yake kuna jengo refu lenye mnara wa kipekee na mbele kuna mabango ya barabarani na majengo ya kisasa. Mtu mmoja anatembea kando ya ukuta na upande wa kulia kuna kioo cha gari kinachoonyesha sehemu ya barabara.

Barabara kubwa imejaa magari, malori, matatu na watu wachache wanatembea pembeni. Upande wa kushoto kuna msongamano wa magari na miti imepangwa kando ya barabara. Nyuma kuna majengo marefu na anga ni safi.

Reli inayopita katikati ya jiji na pande zote mbili kuna barabara, majengo marefu na miti mingi ya kijani. Pembeni ya reli kuna stesheni ndogo zenye paa jekundu na watu wachache wanasimama kando. Mazingira yanathihirisha mchanganyiko wa maisha ya mjini na miundombinu ya usafiri wa reli.

Matatu yenye rangi nyingi na maandishi makubwa imesimama kando ya barabara katikati ya jiji, mbele ya vibanda vya biashara ya majengo marefu. Pembeni kuna watu wanapita wakiwa na magongo na magari mengine yamepangwa mstari nyuma ya matatu hii. Mandhari inadhihirisha shughuli nyingi za mjini na magari za usafiri wa umma.

Magari mawili ya abiria. Watu watatu wanaonekana wakiwa kando yake. Wawili wanaonekana kama wahudumu wa hayo magari, mmoja akiwa ameshikilia bango lililoandikwa 46 na 50 ikiashiria kwamba ni shilingi 50 kuenda kwa ruti 46.

Matatu ya rangi ya njano na machungwa yamepangwa barabarani kila moja likiwa na bango la thelathini juu ya kioo, likionyesha ruti au nauli. Jamaa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, amesimama mbele ya matatu akiinua bango la thelathini huku watu wengine wakitembea pembeni na majengo marefu ya biashara yamo nyuma.

Kituo cha matatu mjini. Magari yamepangwa yakiwa na mabango ya Nakuru City direct. Na watu wengi wanatembea au kusimama karibu na magari hayo. Majengo ya ghorofa yako nyuma. Mazingira ni ya shuguli nyingi za usafiri.

Mabasi na matatu za rangi tofauti zimeegeshwa kwenye kituo kikubwa. Baadhi ni za njano, bluu, nyekundu na za kijani. Nyuma kuna nyumba za makaazi zenye paa nyekundu na miti mingi. Mbaki kidogo kuna maghorofa marefu ya jiji.

Basi kubwa la kijani limeegeshwa kando ya barabara ya mjini. Limeandikwa perfect pembeni na limefunikwa na turubai juu. Watu kadhaa wanatembea mbele ya basi nyuma kuna majengo ya biashara na waya za umeme juu ya mabarabara.

Barabara kuu ina magari mengi, bodaboda na matatu. Katikati kuna nyasi na ng'ombe wachache wamepumzika. Pembeni kuna majengo na minara ya maji. Mazingira ni ya jiji la Nairobi, na anga lina mawingu kiasi.

Taa za barabarani zimewekwa kwenye nguzo pamoja na kamera, na vifaa vya mawasiliano, nyuma kuna jengo la rangi ya mnjano na mabasi ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Mazingira ni ya mjini na kuna shuguli nyingi za usafiri.

Basi la rangi ya bluu na kijani limeegeshwa kando ya barabara ya mjini. Watu wawili wamesimama karibu na mlango wa basi, na pikipiki limeegeshwa mbele yao. Nyuma kuna jengo refu ya biashara, na miti michache. Mazingira yanadhihirisha shughuli nyingi za usafiri jijini.

Magari mawili ya Metro Trans yameegeshwa kando ya barabara. Watu wachache wamesimama karibu na wengine wanapita. Miti mikubwa ipo nyuma na jiji linaonekana mbali. Mazingira ni ya jijini. Shughuli za usafiri na abiria zinaendelea kwa utaratibu.

Barabara ya mjini imejaa magari ya abiria mmoja likiwa na maandishi L.A TRANS LTD na namba KBC 752C huku jingine likiwa upande wa kushoto. pembeni ya barabara kuna watu wengi wamesimama baadhi wamevaa makoti na wengine wameshika mifuko. Majengo na miti inaonekana nyuma.

Barabara yenye shuguli nyingi katikati ya jiji. Magari ya matatu na mabasi yamepangwa. Watu wengi wanatembea na wengine wamevaa sare za usalama barabarani. Majengo marefu yamezunguka barabara na kuna mabango ya matangazo. Hali inaonyesha ni mchana na ni eneo la katikati ya Nairobi.

Barabara yenye magari mawili likiwemo gari dogo la abiria lenye namba za usajili za Kenya, KBD 446Y. Kuna watu wawili wamesimama karibu na gari la mbele, mmoja akionekana kujaribbu kupanda garini. Mandhari inaashiria mvua imenyesha na kuna mabango madogo ya matangazo.

Barabara yenye shughuli nyingi jiji Nairobi, watu wengi wanavuka barabara. Kuna matatu zenye rangi na michoro tofauti na piki piki mbele, majengo marefu ya biashara yanaonekana pembeni na nyuma na kuna askari wa trafiki wanaowasaidia watu kuvuka.

Barabara mjini Nairobi yenye magari ya matatu mawili yamepaki pembeni. Moja limeandikwa Veteran na lingine lina michoro ya katuni na limeandikwa Moana . Kuna watu wanatembea barabarani, majengo ya ofisi na miti ya kijani yanaonekana nyuma na anga ni anga'vu.

Picha ya barabara kuu yenye njia mbili magari na mabasi yanapita katikati kuna sehemu ya nyasi na uzio mdogo pembeni kuna majengo marefu na tenki la maji na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Barabara kuu yenye magari machache watu wawili wamesimama pembeni upande wa kulia na kuna mabango makubwa ya kijani ya kuelekeza magari mbele. Mazingira ni ya mchana anga ni la mawingu na upande wa kushoto kuna miti na magari mengine madogo.

Bomba la maji la chuma linalotoa maji safi. Nyuma yake kuna bomba jingine na ukuta wenye alama za kutu na magugu madogo madogo pembeni mwa bomba hilo. Mabomba haya yanaonekana kuwa matatu.

Mistari ya mabomba makubwa ya plastiki ya bluu yamepangwa kwenye ardhi; ardhi yenye matope. Mabomba haya yanafanana na yale ya maji au ujenzi wa miundombinu. Mazingira ni ya wazi na kuna miti kidogo nyuma.

Chumba chenye mashine kubwa ya rangi ya bluu zilizopangwa kwa mstari zikiwa zimeunganishwa na mabomba kubwa ya maji. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kazi nayl yuko karibu na mashine moja akifanya ukaguzi au urekebishaji.

Sehemu ya ardhi imejaa matope na maji machafu yanayotiririka juu ya udongo. Pembeni kuna uzio wa mabati na baiskeli imeegeshwa. Watu wawili wanaonekana mbali wakitembea kwenye barabara ya vumbi na mazingira yanadhihirisha hali duni ya usafi.

Mirundo miwili mikubwa ya mabomba ya plastiki meusi iliyozungushwa mviringo na kufungwa kwa nyaya za kijani. Mabomba yako nje kwenye eneo la wazi lenye udongo na miti michache nyuma yake. Hii ni kawaida ya mabomba ya kusambaza maji au mabomba ya umwagiliaji mashambani.

Tangi kubwa la maji mviringo limejengwa juu ya nguzo ndefu ya zege likiwa pembeni ya msitu wenye miti mikubwa na majani mengi. Anga ni safi na mwanga wa asubuhi au jioni unaangaza upande mmoja wa tangi.

Pump ya maji ya muundo wa chuma imasimama juu ya sakafu ya zege. Nyuma kuna uwanja wa kijani na miti. Mwanga wa jua unamulika pampu iyo. Mazingira ni ya mashambani na pampu iyo hutumika kuchota maji ardhini kwa kutumia mkono.

Ardhi yenye udongo mweusi na wa matope. Sehemu kubwa imechimbwa na kuna alama za trakta au mashine nzito, na bomba refu la plastiki limepita juu ya udongo. Mazingira yanadhihirisha shughuli za uchimbaji au maandalizi ya shamba pengine kwa ajili ya kilimo au ujenzi.

Shamba lenye udongo umelimwa na kuchimbuliwa. Linaonekana kama limeandaliwa kwa shughuli za kilimo au ujenzi. Nyuma kuna ukuta mrefu wa mawe na majengo ya ghorofa yanaonekana upande wa kulia na kushoto. Mazingira haya yapo sehemu ya mjini au pembezoni mwa jiji.

Tanki kubwa la maji la chuma limewekwa juu ya paa la jengo la matofali mekundu. Upande wa kulia kuna ngazi ya chuma inayopanda juu ya tenki. Anga ni ya buluu na hali ya hewa inaonekana kuwa safi na tulivu sana.